Zizi kubwa lina ng'ombe kadhaa wengi wao wakiwa weusi na weupe wamepangwa safu moja na wanakula kutoka kwenye malisho. Watu wawili wamesimama kando kidogo muundo wa jengo unaonekana kama ni wa chuma.

Mwanamke anatabasamu akiwa amesimama katikati ya migomba , amevaa nguo ya kahawia na ameshika shina kubwa . Rundo la ndizi lililokatwa liko chini karibu na masanduku ya mbao, zikiwa ni za kijani zikiashiria kuwa bado hazijaiva.

Shamba lenye mistari ya migomba iliyopangwa kwa usahihi, imetandazwa vizuri kwa udongo mwekundu unaoonekana kuwa na rotuba. Ina majani mapana ya kijani kibichi. Makundi ya ndizi mbichi yaliyokomaa vizuri wananing'inia kwa uzito, kuashiria mavuno mengi.

Mizinga mikubwa ya chuma ya kuhifadhia maziwa imepangwa mbele ya duka la kijijini, lenye milango na mandirisha ya kijani kibichi, mwanaume aliyevaa koti la bluu amesimama karibu na mtambo wa kupima maziwa, huku mwingine akiwa ndani ya ndirisha la kupokelea.

Mtu aliyevaa koti jeupe anawaeleza watu watatu walioko mbele yake kuhusu vifaa na bidhaa zilizopangwa mezani zikiwemo chupa, vipimo na mitungi mikubwa ya alumini . Kando, mabango yenye maandishi na picha yanatoa taarifa za bodi ya maziwa huku skrini ikionyesha maudhui ya ziada.

Kundi la watu wakiwemo wanasiasa waliovalia sare nyeupe za mahabara na kofia, wanamsikiliza mwanamke mmoja aliyevaa shati la waridi. Wanaume walioko wanamwangalia kwa makini. Wako katika chumba kinachoonekana kuwa kiwanda au mahabara.

Shamba la mgomba lililopandwa kwa mpangilio lina udongo mwekundu unaoonekana kuwa na rutuba. Mwanaume anasimama katikati akifanya kazi kwenye kifaa cha elektroniki kilichowekwa juu ya nguzo. Mimea hii yenye majani mapana ya kijani imesimama wima kuzunguka eneo hilo.

Watu wawili waliovaa makoti meupe ya maabara, kofia za plastiki na buti ndefu za mpira, wamesimama karibu na mtambo wa chuma, wakupikia au kuchakacha bidhaa. Mmoja anashika kifuniko huku mwingine akiangalia ndani kwa umakini wakionekana kushirikiana. Kando ya huyo mwanamke ameketi kwenye kiti cha plastiki cha kijani, akiwa amevaa mavazi kama yao akitazama kile kinachoendelea.

Mfululizo wa ndizi mbichi, zikiwa na rangi ya kijani kibichi zimekusanyika kwenye shina la mti na zimejificha chini ya majani. Hali hii inaonyesha uhai wa mimea. Zimepangwa kwa mpangilio mzuri na zinaonekana kuwa tayari kwa kuvunwa lakini bado hazijakomaa.

Mtu ameketi chini ya ng'ombe akiwa anakamua kwa mikono yake miwili. Huku maziwa yakitiririka kwenye ndoo ya bati ya fedha iliyo mbele yake. Amevaa soksi za rangi ya waridi na suruali yenye michoro, huku nyuzi za kamba zikionekana kwenye miguu wa ng'ombe kuvuia kusonga ovyo.

Watu wawili wanamwaga maji kutoka kwenye mtungi wa plastiki wa kijani kibichi kwenda kwenye sufuria kubwa ya chuma. Mwanamke amevaa sketi ndefu ya waridi na ameinama. Amevalia viatu vya wazi. Ukuta wa matofali uko nyuma yao.

Ng'ombe wa maziwa wenye madoa meusi na meupe wamesimama ndani ya banda lenye paa la bati lililo inuliwa juu kwa nguzo za chuma. Wengine wanasimama karibu na birika la maji la chuma lenye kiwango cha maji safi. Mojawapo amelala juu ya mchanga akipumzika kwa utulivu.

Ng'ombe wengi ambao ni weupe na weusi wamelala kwenye nyasi kavu ndani ya zizi ambalo lina kuta za matofali na nguzo za chuma. Nyuma yao kuna wengine wamesimama huku madirisha yakionekana kuwa hayana vioo.

Vijana wawili wanafanya kazi ya kilimo, wamevaa shati la kijani na wanashughulika na miche ya migomba kwa kutumia mapanga kulima ardhi, ili kupanda na mazingira ya nyuma yanaonyesha mandhari ya kijijini. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua.

Ng'ombe wa maziwa wenye maumbo makubwa, ngozi ya rangi nyeusi na nyeupe. Wamepanga mstari wakiwa ndani ya banda lenye paa la chuma wakila nyasi zilizowekwa kwenye mfereji wa kulishia. Kila mmoja amevaa hereni za utambulisho zenye rangi tofauti.

Mwanaume aliyevaa suti ya kijani kibichi anakamua ng'ombe. Amekaa kwenye kiti kidogo na anatumia mikono yake kukamua maziwa ambayo yanamiminika kwenye ndoo kubwa nyeupe chini yake. Ng'ombe huyo ni mkubwa na ana rangi ya kahawia na madoa meupe. Na amesimama ndani ya eneo la kufungiwa.

Mfanyikazi wa kike, amevaa sare ya bluu, anapulizia dawa kwenye mgongo wa ng'ombe. Amebeba chombo kikubwa cha rangi ya samawati na njano, mgongoni mwake. Ng'ombe mweupe amefungwa kwenye uzio wa chuma, akingojea matibabu. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mimea na miti na anga ya mawingu. Kazi hii inafanyika katika uwanja wazi.

Kundi la ng'ombe wengi. Wanakula chakula kinacho patikana kwenye jaa la taka. Kuna ng'ombe wa rangi mbali mbali, ikiwemo mweusi, mwekundu na mweupe. Wote wamekusanyika. Taka hizo zimetapakaa chini zikiwa na plastiki, karatasi na vitu vingine.

Ndama wawili wa rangi nyeupe na madoadoa meusi, wamelala upande wa kushoto kwenye ardhi kavu yenye vumbi, mmoja akiwa amelaza kichwa chake juu ya shingo ya mwenzake kwa utulivu. Ngozi yao inaonekana yenye afya. Mmoja wao ana chapa ya utambulisho ya rangi ya machungwa kwenye skio lake la kushoto.